Mwelekezo ni ya maana sana kwanza kwa watu wageni waliokuja kwa mara ya kwanza ili waweze kujua kila sehemu ama kila ofisi kwa shule iko upande gani.

Wanafunzi wa shule wako mashindano kwa uwanja kuu. Wakishindana ili anayeibuka nambari ya kwanza anaweza kutunzwa ama kupewa zawadi kwa ushindi wake.

Watu wawili moja amekaa Kwa whilchair mwingine amesimama akishika mtungi ya maji huku mwingine akimbipika ngume.

Darasa iliyojengwa vizuri sana. Mlango ya darasa imewekwa alama kuonyesha kwamba hili ni darasa la kwanza kwa shule kuu.

Waziri mkuu wa masomo anatangaza ama anapeana taarifa za masomi vile masomo zitaendelea ama mipango ambayo amezipangia shule.

Uwanja ambao umeekwa vizuri. Watoto hutumia kuchezea wakati wamechoka darasani ama huku wakisherehekea wakiwa na furaha.

Karatasi la mtihani ya wanafunzi inaonyesha jinsi mwanafunzi alivyo pita ama alivyo faili. Hii ni ya muhimu sana kwa wanafunzi Ili walimu wajue kama mwanafunzi anaelewa anachofunzwa ama hajaelewa.

Darasa la wanafuzi ambao wanafunzi au wasomaji wanapata kufuzwa somo tofauti tofauti na walimu walioajiriwa na serikali ama walimu waliojitokeza ili wasaidie wanafuzi.

Kitabu cha kingeresa cha darasa la pili. Kitabu ni cha muhimu sana kwa wanafunzi ili waweze kuelewa yale yanayo funzwa na mwalimu.

Kupanda maua karibu na nyumba zinafanya nyumba kungaa vizuri sana na kupendeza na kila mtu anapaswa kupanda maua kwa uwanja wake ili iweze kungaa vizuri.

Kiwanja kubwa ya kuchezea ama ya kutumiwa na wakimbizaji ama watu walio na talanta mbali mbali. Uwanja huu unasaidia watu kuonyesha talanta zao ili waweze kupata pia pesa kutoka talanta hiyo.

Nyumba ya kufanyia vitu vya shule, kama kufuza wanafuzi vile watakapochaganya vitu mbalimbali kwa hii darasa.

Vifaa vya kisasa zimewekwa juu ya meza, huku viti vimepangwa kando ya meza.

Nyumba kubwa ya gorofa tatu ambayo imejengwa vizuri sana. Nyumba hii inaweza kuwa ni shule ama ni chuo kikuu ambao wanafunzi wanapata masomo yao.

Wachezaji ambao ni wanaume walio na majeraha mwilini wanacheza mpira ya miguu.

Nyumba kubwa sana iliyo jengwa kwa hali ya juu, nyumba ya ghorofa na imejegwa na mabati ya ama mabati ya nyekundu.

Kifutio ni cha muhimu sana kwa darasani wakati mwalimu anapofuza wanafuzi. Anatumia kufuta ubao ili aweze kuandika vitu zingine kwa ubao.

Wakimbizaji ambao wamesimama wameshika bendera ya Kenya ni mwanamke na mwanaume wanasherehekea ushindi wao wa kukimbia.

Wachezaji wa mpira na watu walio na majeraha kwa miguu zao ili waweze kupata ushindaji na kupewa tuzo.

Watu walio na shida mwilini wanapaswa kufanya mazoezi ili waweze kukaa vizuri kwa kimwili.

Kabati ya nyumbani ya kuweka vitu tofauti tofauti kutegemea na mahitaji ya mtu ya muhimu sana ili ziweze kuweka vitu vizuri.

Karatasi zilizowekwa ukutani na zimechorwa mtu tofauti tofauti kwa ukuta. Inaonyesha kuwa huyu mtu anajua kuchora mtu sana.

Watu walio na majeraha pia mwilini, wanaweza kuwa watu wakubwa kwa dunia na pia wanapaswa kusoma.

Watu walio na majeraha mwilini wanaweza kupata kazi pia inayofaa, ili waweze kupata pia pesa za kutumia.

Mwanamke mmoja anajibamba kwa maji, huku akifurahi ama akijienjoy kwa raha zake.

Uwanja kubwa limekaa vizuri na maua zilizopandwa na zikafyekwa zimekaa vizuri pia nyumba iliyojengwa vizuri.

Wachezaji wa mpira wa miguu na watu waliyo na majeraha mwilini wanashiriki na kusherekea mchezaji wao kwa furaha.

Masomo ya kisasa imekuja na vitu kadhaa ambayo imebadilisha masomo ya zamani, hii ni ya muhimu tena zaidi kwa watoto wetu.

Wakimbizaji wako kwa uwanja kubwa wakishindana kukimbia ili anayekuwa mshindi atapata zawadi ama aweze kwenda kiwango kingine.